Ndimu na limau zimepangwa vizuri ndani ya box la karatasi. Courgette zikiwa kwenye box lingine, nyanya zimewekwa kwenye kreti, huku viazi vitamu vikiwa ndani ya box tofauti. Vitu hivi vyote vimepangwa kwa mpangilio mzuri ardhini.

Toyota Landcruiser SUV nyeusi yenye mvuto wa kipekeee imesimama kwa fahari ndani ya jumba la maonyesho ya magari, muonekano wake wa kisasa, umbo imara na rangi yake nyeusi inayong'aa vinaipa hadhi ya kifahari.

Duka la Mpesa limepambwa kwa rangi za kijani na nyeupe zikiwa namaandishi makubwa langoni ya Mpesa, mwanamke aliyevaa buibui jeusi anapita kwa utulivu akiendelea na shuguli zake za kila siku.

Matairi ya nafanywa kwa mpira na kuunganishwa pamoja. Yana rangi nyeusi na ni mengi sana na yanapendeza.

Pale dukani kuna Marobota ya nguo za mitumba, zimejaa sana. Nguo hizi huvaliwa na wakenya wengi na huwa ni bei rahisi mno, ndio maana zinapendwa.

Mwanaume mmoja anachaji gari la umeme huku mwingine akilitazama kwa maakini akiwa ameliegemea kwa mkono mmoja. Wote wanaonekana kuwa na hamasa na kuvutiwa na teknologia hiyo mpya.

Mtu mmoja ameweka sarafu na noti za zamani za Kenya juu ya meza, akizihesabu kwa makini. Kuna sarafu za shilingi mia mbili, hamsini, na ishirini.

Soko la mboga limejaa kabichi zilizopangwa kwa wingi lakini mazingira yake ni machafu sana huku mabaki ya kabichi na majani yaliyooza yakiwa yametapakaa kila mahali sakafuni.

Soko la wazi limejaa shughuli na meza nyingi na vibanda vinaonyesha matunda na mboga safi. Kuna pilipili, nyanya, vitunguu na haswa kabiji nyingi zilizopangwa Kwa safu.

Kampuni ya bima ya haki iliandika kwenye mabango ya haki ya kuamba, usiruhusu maafa ya asili izamishe biashara yako kwa kujisajilisha na kampuni hiyo.

Kibanda cha maa kimejengwa kwa mbao na bati kikiwa kimepangwa kwa rangi za jadi na kimejaa vifaa vya Maasai kama shanga za rangi tofauti, mikufu, vikuku, vishada vya kichwa na vazi la shuka.

Pale nje ya duka kulikua na masanduku ya mbao mawili, yalikua yamejaa viazi, kulikua na friji ambayo ilikua pia imejaa vinywaji kama vile soda na sharubati.

Magari yasiyohesabika yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye uwanja mkubwa wa maegesho. Kila mstari wa magari umepangwa kwa nidhamu yakionyesha mpangilio wa hali ya juu.

Mwanamke muuzaji anatoa njegere kutoka kwa maganda yao ya kijani kibichi , kwenye kibanda chake cha mboga sokoni . Amezungukwa na mboga mbalimbali pamoja na mizizi kama viazi.

Vitunguu vingi vinaonekana vikifungashwa ndani ya lori la kijani. Huku mwanamke mmoja akiwa amesimama pembeni. Akiwa amepumzika kwa kujiegemeza kwenye mzigo mkubwa wa vitunguu.

Soko lilijawa na watu wengi kina mama wakiwa ndio wengi mno. Kulikuwa na wanunuzi pamoja na wauzaji. Nyanya zilikua zimetapakaa. Miavuli pia ilikua inatumika.

Noti ya zamani ya sarafu ya Kenya, shilingi mia tano. Ilikuwa inapendeza sana. Pale mbele kulikuwa na picha ya Jomo Kenyatta, aliyekuwa rais wa Kenya na nyuma kulikuwa na picha ya bunge.

Chumba cha maonyesho ya magari, yalikuwa na magari kumi na nne. Magari haya yalipangwa kwa utaratibu mkubwa na mpango maalum.

Alibeba mkononi noti za sarafu ya Kenya, shilingi elfu moja, mia tano, mia moja, na hamsini, kwa ujumla ikiwa elfu moja, mia sita, na hamsini.

Wauzaji waliokosa nafasi, waliketi kwenye sakafu, wakilaza bidhaa zao ili wauzie wateja. Bidhaa ilikuwa ikiwemo, nyanya, vitunguu, machungwa, pilipili hoho na nyingi nyinginezo.

Duka la maasai limejengwa kwa mbao na limejaa bidhaa za hasili kama vile mikufu ya shanga, vikapu vya mkono na mavazi ya rangi kali. Pembeni wa duka, mwanaume amesimama kwa utulivu.

Duka la maziwa linaloitwa Ustina Milk linaonekana likiwa wazi na watu kadhaa wakiwa ndani wakihudumiwa huku maandishi ya Ustina Milk yakiwa juu ya mlango au kwenye bango la duka.

Risiti ya E citizen inaonyesha kuwa malipo yamekamilika. Ikiwa na maneno RECEIPT PAID , yaliyoandikwa kwa herufi kubwa. Tarehe ya malipo imeandikwa juu ya risiti hiyo, sambamba na nambari ya kumbukumbu.

Sokoni kunauzwa vitu tofauti. Kuna maboga kutoka nchi ya nje kama vile kabechi ya kichina. Maboga kutoka huku kwetu kama vile, mchicha na mizizi inayoliwa kama vile figili.

Nyanya nyingi zimejaa kwenye makreti mengi yaliyopangwa sokon,i rangi nyekundu ya nyanya hizo inaangaza ikionyesha kuwa ni mbichi na safi tayari kwa kuuza .

Duka limeandikwa MPESA Kwa maandishi makubwa ya kijani na nyeupe juu ya mlango. Liko na mlango wa chuma uliokolezwa vizuri na mazingira safi. Mbele ya duka kuna ngazi fupi, ngazi mbili zenye sakafu safi ya saruji.

Kielelelezo cha kasi kimesimama kabisa kwenye sifuri kwenye dashibodi, mita ya kasi imekaa kimya ikionyesha kuwa gari halisogei hata kidogo.

Sehemu ya kwanza ya noti ya shilingi elfu moja sarafu ya Kenya . Ilikuwa na picha ya rais wa kwanza wa Kenya , na sehemu ya pili ilikuwa na picha ya ndovu.

Duka moja limechorwa maandishi ya MPESA mlangoni yakionekana Kwa rangi ya ngavu ha kijani na nyeupe. Nje ya duka hilo pikipiki imeegeshwa ikiashiria uwepo wa mteja.

Bodi ya kubadilisha fedha za kigeni inaorodhesha viwango vya ubadilishaji wa sarafu mbali mbali kwa shilingi ya Kenya, kwenye bodi hiyo kuna majina ya sarafu kama dola ya Marekani, Euro, poundi, na dola ya Australia.

Lori kubwa limebeba magari kadhaa yaliyopangwa kwa ustadi juu ya trela tayari kusafirishwa kuelekea maeneo yao ya mwisho . Magari hayo yanang'aa yakionyesha kuwa mapya na lori hilo limeegeshwa kwa mda mfupi kabla ya kuanza safari.

Duka dogo lililojengwa kwa mabati limechorwa kwa rangi ya kijani na maandishi meupe yanayosomeka M-Pesa. Mazingira yanayoizunguka yanaonyesha ni sehemu ya mtaa wa biashara yenye shughuli nyingi.

Magari yamepangwa vizuri katika sehemu ya maegesho yote yakiwa katika mistari iliyo sawa huku jengo refu la rangi ya kahawia likionekana nyuma yao. Jengo hilo lina madirisha mengi.

Kibandani palijawa matunda na mamboga. Vitunguu, pilipili hoho ya njano, nyekundu na kijani, nyanya, dania, limau, karoti na tango.

Gari jeusi limesimama likielekea upande wa mashariki. Limeegeshwa kisimama juu ya nyasi pempemi yake gari jeupe limesimama likielekea upande wa kusini.

Mwanaume yule aliyevalia suti ya kifahari alifurahia sana baada ya kuonyeshwa bei ya gari kwenye maonyesho ya magari.

Mercedes SUV ya rangi nyeusi ikiwa na nambari ya mbele iliyo andikwa "RAWAAUTO" imeegeshwa kati ya magari mengine kwenye eneo la kuonyesha magari.

Mama aliandamana sako kwa bako mpaka Kieni Dairy Products pale alitaka kutafuta maziwa ya bei rahisi. Alikua amevaa koti.

Magari kadhaa yameegeshwa juu ya nyasi kijani katika eneo la wazi magari hayo ni ya binafsi, mandhari inaonyesha eneo la tukio maalum.

Magari ya rangi ya buluu, nyeusi, nyeupe, na fedha yamepaki kwa mpangilio mzuri kwenye nyasi kijani. Eneo hilo la wazi linaonekana kutumika kama sehemu ya maegesho ya muda huku magari hayo yakiwa katika hali safi na kuonyesha mandhari ya utulivu wa mazingira ya nje.

Magari tofauti tofauti yaliegeshwa kwenye maegesho ya magari pale jijini kwa mpango na utaratibu . Yalikuwa yamepangwa kuuzwa.

Mwanamke amesimama karibu na mashine ya kuuza maziwa katika duka. Anaonekana akiwa tayari kumimina maziwa. Milk ATM hiyo iko kwenye kona ya duka ikiwa na maandishi..

Pale sokoni sakafuni, malenge yalilazwa makubwa makubwa pamoja na batter nut nyingi sana zilizokuwa tayari kuuzwa.

Wapenzi wawili wamesimama karibu wakitazama kwa furaha skrini ya kifaa cha kidijitali aina ya tablet . Huku wakitabasamu pamoja na muuzaji katika jumba la maonyesho. Wote wanaonekana kufurahishwa na kile kinachoonyeshwa.

Magari matatu ya kifahari ya Mercedes SUV yameegeshwa kwenye sehemu ya maegesho. Gari la katikati ni jeupe likiwa limepakwa rangi safi na linaonekana kuangazia kati ya mengine mawili yaliyo pembeni.

Tangazo jekundu la Jubilee Insurance likiwa na mwanamke anayevutia akitabasamu kwa kujiamini anaonekana mwenye afya njema na furaha akiakisi ulinzi na utulivu wa bima ya afya.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe, alionekana kuvutiwa na gari ya Saloon alipoingia kwenye maonyesho ya magari.

Duka la rangi ya buluu, limechorwa picha za mayai na maziwa kwenye kuta zake za nje. Likitoa taswira ya bidhaa zinazopatikana humo. Ndani ya duka hilo kuna mashine ya ATM ya maziwa.

Duka la junction forex and money remittance linaonekana likiwa na maandishi makubwa ya jina hilo kwenye bango juu ya mlango. Nje ya duka kuna dirisha la maandishi yanayoonyesha huduma za kubadilisha fedha na kutuma pesa kimataifa.

Viatu na nguo za mitumba vimepangwa vizuri juu ya kibanda kidogo cha mbao kilicho kando ya barabara. Rangi mbali mbali za nguo na aina tofauti za viatu vinavutia macho ya wapitq njia.

Subaru imeegeshwa pembeni mwa magari mengine juu ya nyasi magari hayo yamepangika kwa mstari usio rasmi yote yakiwa nje kwenye eneo la wazi. Subaru inaonekana nadhifu na imara.

Magari matatu aina ha saloon yaliyobebwa na lorri yamewasili katika eneo la maonyesho ya magari. Wafanyikazi wanaonekana wakijiandaa kuyashusha magari hayo kutoka kwenye lorri.

Mavazi ya mitumba yamesambazwa kila mahali sokoni yakiwa yamepangwa juu ya vibanda kuanikwa kwenye mistari kuwekwa kwenye magunia wazi rangi tofauti na mitindo mbali mbali vinavutia wateja.

Njia ya mawe ya cobble stone imepangwa mbele ya duka lililoandikwa Mpesa. Mawe hayo madogo yamepangwa kwa mpangilio nzuri yakitoa mwonekano wa nadhifu na wa kuvutia mbele ya mlango wa duka.

Mwanamke anafanya kazi ya kutengeneza shanga kwenye kibanda chake cha Kimasaai, kilichopambwa kwa uzuri. Kibanda hicho, kina vifaa mbalimbali vya asili vya Kimasaai kama vile, vikuku, hereni, mikufu na mishipi ya kiuno.

Matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kibanda yakionyesha rangi mbalimbali zinazovutia macho. Nyekundu za mapera, njano za maembe, kijani za parachici, na machungwa ya chungwa. Mandhari ya kibanda hicho ni safi na ya kuvutia.

Carlo Car showroom ni aina ya maenyesho ya magari ya wazi ambapo magari mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje kuruhusu kila mtu kuyaona kwa urahisi. Eneo hili linavutia macho ya wapita njia.

Magari mingi ya kifahari yalikuwa yameegeshwa chini ya kivuli, gari hilo jekundu lilikua karibu na lile la bulu na nyuma yake kulikua na gari jeupe.

Duka lile lilikuwa na bidhaa kemkem ikiwemo soda, sharubati, unga waugali ,unga wa chapati na vingi vinginevyo, juu yake palikiwa na bango lilioandikwa MPESA.

Kulikuwa na maonyesho makuu ya magari ilikuvutia wanunuzi yalipangwa kwa utaratibu mkubwa kutoka gari moja ndogo hadi nyingine kubwa kutoka rangi moja hadi nyingine.

Mhasibu huyu alikuwa akihesabu noti elfu nyingi za fedha za Kenya, katika ofisi hiyo, ili kunakiliwa na kuweka kwenye kompyuta iliyokuwa mbele yake.

Matunda mbali mbali kama vile machungwa, ndizi, maembe, na mapera yamepangwa kwa rangi na uzuri kwenye meza ya zuku, muuzaji mmoja mwanaume amevalia kofia ameketi pale pembeni.

Sandals za kimaasai zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye raki ambao katika soko la wazi zina ng'aa kwa rangi mbalimbali za shanga na ngozi zikiwa na mapambo ya kipekee yanayoonyesha utamaduni wa kimaasai.

Duka la vipodozi limebambwa kwa rangi za M-Pesa, kijani kibichi na nyeupe na linaonekana nadhifu na la kuvutia kwenye mlango wa kuingilia kuna kiti kimewekwa kwa ajili ya wateja.

Gari la pickup, nissan na magari mengine ya kibinafsi yameegeshwa kwenye nyasi kila moja likiwa limelekezwa Kwa upande wake. Mandhari yanaonekana ya kawaida na ya amani.

Vitatu vya kufunika mguu kama vile kama clogges na slippers vimepangwa kwa wingi kwenye rafu kubwa imejaa viatu vya rangi tofauti kama vile. Nyekundu, bluu, kijani, nyeusi na njano.

Depot ya maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe ipo kwenye gorofa ya chini ya jengo mifuko ya maziwa imepangwa vizuri ndani na nje kuna bango kubwa lenye maandishi yanayo onyesha jina la depot hiyo.

Vitambaa vya pua na mifugo ya kupepea bidhaa, vimefungwa na kuning'inishwa juu ya banda cha soko. Vikining'inia kwa rangi tofauti tofauti. Chini yake kwenye kreti kuna mboga mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu.

Magari meupe yameegeshwa kwenye mpangilio mzuri, huku gari moja la rangi ya fedha likiwa katikati yao, likijitokeza kwa rangi tofauti. Maegesho hayo yanaonekana wazi eneo la kibiashara lenye nafasi ya kutosha. Mwanga wa jua unaangaza magharibi.

Nguo za mitumba zimepangwa kwa mpangilio kwenye vibanda sokoni. Rangi mbali mbali za mashati, suruali na nguo za watoto zinaning'inia. Zingine zimewekwa kwenye meza na magunia yaliyoanguliwa.

Troli ya smokie imeegeshwa sokoni chini ya mwavuli wa rangi ya ngavu, ikiashiria shughuli ya kuuza vitafunwa vya moto. Mazingira ya soko yanaonyesha pilkapilka za watu, magari bidhaa mbalimbali na kelele za shuguli mbali mbali za kila siku.

Tangazo la Britam Insurance linaonyesha mwanamke anayeng'ara kwa tabasamu ya furaha na matumaini anaonekana mwenye afya njema na amevaa mavazi ya kuvutia akiakisi uzingatiaji wa huduma bora za afya.

Mwanaume aliyevalia suti ya bulu anamsalimia kwa mkono mwanaume mwingine huku akikabidhi funguo za gari ishara ya makubaliano mazuri au kukamilika kwa mauzo ya gari.

Bima ya afya ina sehemu sita ambayo ni muhimu ambayo ni, bima, kinga, sera ya bima, faida, misaada, huduma za afya.

Matunda na mboga mbali mbali yamepangwa juu ya magunia chini zikiwa zimemewekwa kwa uangalifu tayari kuuzwa katika soko. Wanawake wachuuzi wameketi karibu na bidhaa zao wakiwa busy kuwahudumia wateja na kupanga mazao yao.

Leso mbali mbali zimapangwa kwa mpangilio nzuri kwenye rafu za duka kila mmoja ikingaa kwa rangi na mchoro ya kuvutia baadhi zina maandishi ya busara au methali za kiswahili.

Mabasi kadhaa yameegeshwa katika kiwanda cha kutengeneza magari, yakiwa bado hayajakamilika kuunganishwa miili ya mabasi inaonekana ikiwa wazi bila madirisha au milango mingine.

Magari kadhaa yameegeshwa juu ya nyasi kwenye eneo wazi, baadhi ni magari madogo ya abiria. Eneo hilo linaonekana halina lami wala barabara rasmi ya maegesho.

Noti ya shilingi ya elfu moja ya kenya ina rangi ya hudhurungi na vipengele vya kiusalama kama vile alama ya maji, nyuzi za usalama na picha ya hologramu. Mbele ya noti kuna picha ya Kenyatta International Convention Centre.

Shina mbili za migomba zimewekwa ndani ya ndoo kwenye kibanda cha sokoni nyuma yake kuna vitunguu maji vinavyo chipua pamoja na maboga ya butternut na viazi vitamu vilivyo kaangwa kwa uangalifu.

Wanaume wawili wameketi kwenye benchi nje ya duka ambalo limechorwa maandishi ya M-pesa na Airtel pembeni. Wanaonekana wakipunzika au kuzungumza kwa utulivu huku mandhari ya duka hilo ikionyesha huduma za kifedha za simu zinazopatikana hapa.